Katika chumba hiki cha hospitali, kuna kikundi cha wahudumu wa afya ambao wamesimama wakiwa wako kwenye harakati ya kumhudumia mgonjwa ambaye ni mzee aliwa amelazwa kwenye kitanda. Wahudumu hawa wa afya wamevalia sare maalum ya kazi na pia wamevaa kitu ya mapua.

Chati au ramani hii inayotumika kuonyesha jinsi ya kuzuia au kudhibiti malaria kwa kutumia maonyesho ya michoro. Michoro ya mwanamke ambaye analala akiwa na mtoto wake, na wakiwa ndani ya neti.

Unaonekana watu ambao wako kwenye harakati ya matibabu. Mwanamume mmoja akiwa ameketi chini na akiwa anahudumiwa na muuguzi ambaye anamudunga sindano. Muuguzi huyu akiwa amevalia glovu za raba ya rangi ya nyeupe.

Hapa ni zahanati ambapo wauguzi wawili wanaonekana wamesimama na mmoja akiwa amemshikilia mgonjwa baada ya kumtibu. Wote wamevaa barakoa wakiwa wanamshughulikia.

Wazee hawa ambao ni wa kike wapo kwenye harakati ya utibabu, wengine wakiwa mwameketi. Kwa ukaribu kuna mhudumu wa afya akiwa anahudumia huyu mama ambaye amevaa kitambua na ameketi kwenye kiti. Anaonekana akiwa anadungwa shindano.

Kuna utibabu wa wazee inayoendelea. Mhudumu wao akiwa amevaa sare maalum ya kazi pamoja na kitambua yuko kwenye harakati ya kumdunga huyu mmama ambaye ameketi shindano. Wengine wao wakiwa wamepanga laini wakingojea zamu yao iliwafikiwe.

Wahudumu hawa wa afya, wakiwa wa kiume pamoja na wa kike, wamevaa sare maalum ya kazi, wako kwenye barabara hili, wakiwa wamebeba mabango mawili, ambayo yanaashiria ya kuwa, wanasherekea siku kuu, yakuona duniani.

Gari hili likiwa limepakwa rangi nyeupe ni la Beyond Zero na ni ya kliniki uitembeayo. Gari hili linatumiwa na wauguzi kuwafikia wagonjwa ambao hawawezi kufika kwenye hospitali. Kando yake kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wameliabiri.

Kuna wanawake wawili ambao wameketi. Kati ya wanawake hawa, mmoja ni muuguzi, na akiwa amevalia aproni ya rangi ya nyeupe anatabasamu. Wanaonekana wako kwenye majadiliano au wanashauriana kuhusu afya.

Gari hili ambalo limeegeshwa likiwa na rangi ya nyeupe na limeandikwa Beyond Zero ni gari ya kliniki itembeayo. Gari hili hutumiwa na wahudumu wa afya kuwafikia wanakijiji ambao hawawezi kufika kwenye zahanati. Kando ya gari hili kuna watu ambao wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Hili ni gari la afya la Amref Africa. Gari hili likiwa ni la kliniki utembeayo na iko katika harakati ya kuzinduliwa na watu ambao wamesimama wakiwa wanatabasamu.

Kuna wanawake wawili ambao ni wa hudumu wa afya na wamesimama kando ya gari hili. Gari hili ambalo ni la kliniki itembeayo, gari hili hutumika kuwafikia watu wa aina mbalimbali ambao wanahitaji matibabu.

Madaktari wawili wa meno, wako kwenye harakati wa kufanya upasuaji. Madaktari hawa, wakiwa wamevalia sare maalumu ya kazi, na pia wako na vifaa, ambavyo wanatumia kufanyia upasuaji. Mgonjwa akiwa amelala chini, akiwa amefungua midomo, ili wauguzi wao ni meno yake.

Watoto hawa wadogo wakiwa wameketi na wamevalia sare ya shule, wako kwenye harakati ya kufunzwa jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia mswaki. Wakubwa wao wakiwa wanawaelezea kwa kutumia mwanasesere.

Huyu ni daktari mpasuaji meno. Daktari huyu amevaa aproni ya rangi ya nyeupe na pia glavu za rubber ambazo ni za rangi ya samawati. Kwa mkono anaonekana ameubeba zana za kupasulia ambazo hutumika kwenye upasuaji wa meno.

Hii ni kliniki ya meno. Mgonjwa anaonekana amefungua mdomo, kwa harakati ya kupata huduma. Daktari wa meno ambaye anatumia kioo kukagua au kuchunguza meno ili ajue tatizo ni lipi.

Chumba hiki cha madaktari ni ya upasuaji wa meno, daktari hao wakiwa wako kwenye harakati ya matibabu, mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda, muuguzi akiwa anamhudumia. Kwa ukaribu kuna mmoja wao ambaye anakagua meno ya mgonjwa akiwa anauangalia kwa ukaribu kwa kutumia picha.

Inaonekana halaiki ya watu ambao wamekusanyika ili kushuhudia msiba uliotokea. Msiba huu ambao ulitokea ni wa moto na imeharibu mali na nyumba za watu. Bado kunaonekana moshi ambayo inaotoka kwenye furushi hili.

Kuna mafuriko ambayo inaonekana imesababishwa na mvua ilionyesha kwa wingi. Watu wanaonekana wakiwa wamekwama ndani ya maji na hawapajui pakuenda. Hawa watu ni kina mama , watoto na hata vijana.

Katika eneo hili, kuna msiba ambayo ni ya mafuriko, ikiwa imeletwa na maji au mvua iliyonyesha kwa wingi. Maji haya yakiwa yameharibu mali, na yameingia kwenye majengo. Waathiriwa wakiwa wamesimama ndani ya maji, na wengine wakiwa wanatembea. Waathiriwa hawa ni wanawake pamoja na wanaume.

Kikosi hiki maalumi ya wakoaji wamefika katika eneo hili, ili kutoa msaada ama kuwaokoa walio athirika kutokana na msiba ulio tokea, wako na pamoja na magari yao wakiwa wamevaa sare maalumu ya kazi.

Askari huyu ambaye amevalia sare maalum ya kazi yuko kwenye harakati ya kushuka kutoka kwa hili gari akiwa anaruka. Gari hili likiwa limepakwa rangi ya kibichi na limeandikwa 911 . Askari huyu amekuja kuitikia jambo la dharura ambalo limetendeka.

Kuna msiba ya mafuriko imetokea. Mafuriko hii ikiwa imeletwa na mvua iliyonyesha kwa wingi. Waathiriwa wakiwa wamesimama huko kando, mmoja akiwa amekwama kwenye furushi la nyumba ambalo limebomoka kutokana na maji mengi.

Kuna msimba wa mafuriko ambayo imeletwa na mvua iliyonyesha kwa wingi. Ndani ya maji kunaonekana watu watatu ambao ni wa dharura ambao wamevaa sare ya rangi ya nyekundu wakiwa wamebeba kijana mmoja wakimjaribu kumtoa kwa maji.

Kikosi hiki cha waokoji wamefika hapa ili kutoa msaada kwa hawa wanakijiji ambao wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Mmoja wao akiwa yuko hatika harakati ya kuandika na mwingine anapeana msaada kwa njia ya pesa. Wanakijiji wakiwa wanatabasamu.

Kuna msiba wa mafuriko ambayo imetokea. Msiba hii umeletwa na mvua iliyonyesha kwa wingi, waathiriwa ambao wamekusanyika kwa pamoja wamesimama kando ya maji. Watu wa dharura wakiwa wanasaidia mama mmoja kutoka kwa maji.

Hili ni janga na janga hili linaletwa na mvua iliyonyesha nyingi. Watu wawili ambao ni watu wa dharura wanaonekana wamekuja kuwasaidia wale walioadhirika. Mvua hii pia iliharibu nyumba na maji yakaingia ndani ya nyumba.

Kuna lori ambalo limesimama, likiwa limepakwa rangi ya kibichi, na limebeba takataka, pamoja na watu wawili. Kando ya lori hili, kuna watu ambao wamesimama, wengine wakiwa wanatembea, wakiwa wako kando ya taka ambazo zimewekwa kwenye fungu, katika magunia, na kwenye plastiki pia.

Shamba hili limepadaliwa vizuri, ikiwa mazingira yake ni safi yana afya pamoja na usawa, mtu mmoja ambaye ni mukulima, akiwa ameinama yuko kwenye harakati ya kuvuna nyanya ambazo amezipanda hapa.

Kuna moto ambayo inawaka kwa kasi ikiwa inatoa moshi. Mtu mmoja ambaye amesiama kwa ukaribu ambaye ni mzima moto yuko kwenye arakati ya kuizima. Mtu huyu akiwa amevalia sare maalum ya kazi na pia amebeba silinda maalum ya gesi.

Hili ni gari, na gari hili ni la kliniki uitembeayo. Gari hili ni la shirika la afya la AMREF. Na gari hili linatumika kuwafikia, wagonjwa ambao, hawana uwezo wa kufikia, katika zahanati.

Katika sehemu hii ya kliniki ya watoto kuna viti vitatu na dawati, na kwenye dawati kuna vifaa ambavyo vinatumika kupima watoto uzito pamoja na urefu. Kwenye ukuta pia kumebandikwa bango.

Hiki ni kiti cha magurudumu, kiti hiki hutumiwa na watu ambao, hawana uwezo, wa kutembea, kiti hiki, ikiwa imeundwa kwa kutumia vyuma, kina magurudumu manne, magurudumu mawili, zikiwa kubwa na magurudumu, zengine zikiwa mbele na ni ndogo.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa ameketi kwa kiti kwenye mlango wa nyumba hii, na mbele ya nyumba hii ama uwanja wake, kunaonekana gari la wagonjwa ambalo limepakwa rangi ya nyeupe na ya kibichi, taa yake ikiwa ya nyekundu. Nyuma yake ikiwa wamefungua mlango na kuna gurudumu ambalo ni la ziada.

Hii ni mashine au mtambo ambayo inatumika kwa kufuatila au kupima shinikizo la damu kwenye mwili wa binadamu, ikiwa imepakwa rangi ya nyeupe na mfuko yake ikiwa imewekwa kando. Imewekwa kwenye sakafu ambayo ni rangi ya samawati.

Katika ukanda wa chumba hiki cha hospitalini kuna mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya akiwa yuko kwenye harakati ya kuingia katika lile jumba jingine. Mwanamke huyu akiwa amevalia sare maalum ya kazi ameinamisha kichwa akiwa anatembea.

Hili ni bango, na katika bango hili kumetangazwa ya kwamba kuna mkutano ambao itakuwa inaongelelea afya ya ki akili ambalo litafanyika tarehe kumi mwezi wa kumi au oktoba mwaka wa ishirini na nne.

Je, msongo wa mawazo inakugonjesha? Msongo wa mawazo ni nini? Na inaweza ikakudhuru aje kiafya? Hili nililoswali ambalo linaulizwa na think mental health jamaica ambalo wanatangaza ya kwamba, siku ya Alhamisi watakuwa, ama wataweza kupeana majibu ya maswali wanaloliuliza hapo ili watu wakuje wasikie.

Hii ni mkono na mkono hii ni ya muuguzi. Muuguzi huyu amevalia glavu za raba za rangi ya kibichi. Anaonekana ameubeba dawa ya chanjo ya kifua kikuu na pia ameushikilia shindano ya kuchanja mgonjwa.

Hii ni dawa ya kisasa ambayo inatumika kwa matibabu, dawa hii inaitwa Panadol , na inatumika kwa kuondoa, maumivu na joto la homa, kasha yake ikiwa ina rangi ya manjano, na sehemu zingine zikiwa na rangi ya samawati, kwenye kasha hii, kumeandikwa kuwa, kuna, vidonge ishirini.

Dawa hili ambalo ni la kisasa linaitwa Bluvax. Dawa hili likiwa ni la kudunga au kuchanja kondoo kutokana na virusi. Dawa hili likiwa limefungwa vizuri na ikakaziwa likiwa liko kwenye chupa na ni la unga unga.

Hili ni dawa la kisasa likiwa ni la kampuni ya HealthAid na linaitwa Vitamin A.Dawa hii ni ya aina mbili moja ikiwa ni ya maji maji na yamewekwa kwenye chupa na ingine ikiwa ni ya unga unga ikiwa imewekwa kwenye vidonge.

Dawa hii ambayo ni ya kisasa inaitwa novel , na ni ya chanjo ikiwa imeundwa na kiwanda ambachokinaitwa Biofarm . Dawa hii imewekwa kwa chupa, na ni ya unga, chupa yake ikiwa ni ndogo kabisa.

Hii ni dawa ya matibabu na ni ya kisasa. Dawa hii ni ya kampuni ya Bimeda na dawa hii inaitwa dexazone. Dawa aina ya dexazone inatumika kutibu uvimbe katika mwili.

Kuna matibabu ambayo inaendelea kwenye zahanati hii. Muuguzi ambaye yuko kwenye harakati ya kumtibu mtoto ambaye ameshikiliwa na mamake, amevalia glovu za raba za rangi samawati, akiwa anamuangalia mtoto kwenye mdomo yake.

Kunaonekana muuguzi ambaye yuko kwenye harakati ya matibabu, muuguzi huyu akiwa amemshikilia mtoto kwa mkono wake wa kushoto, kwenye mashavu, kwa mkono wake wa kulia akiwa ameshikilia dawa, akiwa yuko kwenye harakati ya kumtoneshea kwa mdomo.

Mhudumu huyu wa afya akiwa amevalia glavu za raba za rangi ya samawati pamoja na kita mvua, yuko kwenye harakati ya kumtibu mgonjwa mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Mama yake akiwa amevaa kita mvua pia. Mhudumu huyu amemshikilia mdomo akiwa anamkagua kwenye mdomo.

Hapa ni hospitali maalum ya kuhudumia watoto. Mama anaonekana akiwa amebeba mtoto wake na tena amemshikilia kwa mkono , huku mhudumu au muuguzi akiwa anamnyunyizia dawa kwenye mdomo , akiwa pia amemshikilia kwa mkono wake wa kulia .

Huyu ni mtoto ambaye anapewa chanjo katika zahanati. Muuguzi huyu amemshikilia kwa mkono mmoja na mwengine anamnyunyuzia nayo tone la dawa. Mtoto huyu ameshikwa mdomo huku akiangalia muuguzi.

Mtoto huyo mchanga ambaye amelazwa hospitalini, yuko kwenye harakati ya matibabu mhudumu wa afya akiwa amesimama kando na amevalia sare maalum ya kazi pamoja na glavu za raba za rangi ya nyeupe mama ya mtoto akiwa amesimama kando.

Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia aproni ya rangi ya manjano na samawati. Mhudumu huyu akiwa amemshikilia mkono mtoto, na akiwa ameubeba kalamu akimwandikia kwa mkono, kwa ajili ya chanjo. Mtoto huyu ambaye anaonekana ameshachanjwa, anawekewa alama ili kuonyesha kuwa haizipewa chanjo ingine.

Muuguzi huyu ambaye amevaa kitambua na aproni ya rangi ya samawati yuko kwenye harakati ya kumpea mtoto dawa akiwa amemshikilia kwa kichwa kwa kutumia mkono wake wa kulia na kwa upande mwingine mkono wake wa kushoto akitumia kumtoneshea mtoto dawa kwenye mdomo.

Mtoto huyu mchanga ambaye amelazwa kwa kitanda akiwa hospitalini yuko kwenye harakati ya matibabu. Anahudumiwa na muuguzi ambaye amemshikilia mikono. Mtoto huyu pia anaonekana ana maumivu na analia.

Hili ni aina ya chanjo na katika chanjo hili mtoto anaonekana ameshikwa mdomo na mkono mmoja. Mkono ingine ikiwa inamwekea tone la dawa katika mdomo yake.

Kunaonekana mtoto ambaye yuko hospitalini. Mtoto huyu akiwa amelazwa kwenye kitanda, akiwa anahudumiwa na muuguzi. Muuguzi huyu ambaye anamshikiria kwa mkono akimwangalia, kando yake pia kuna msichana mdogo ambaye ameketi.

Kuna zoezi la afya ambalo linaendelea. Zoezi hili likiwa linawakilisha watoto. Watoto hawa wanaonekana wakipewa chanjo na wauuguzi wakiwa wamebebwa na wazazi wao.

Kunaonekana mtoto mmoja ambaye amefungua mdomo na ametoa ulimi nje. Mtoto huyu, yuko kwenye harakati ya kupewa chanjo au dawa na muuguzi. Muuguzi akiwa amemshikilia kwa mkono wake wa kushoto na mkono wake mwengine wa kulia ikiwa inamtoneshea dawa kwa mdomo.

Akina mama hawa wameketi wakiwa wamebeba wana wao. Mganga wa watoto amesimama akiwa yuko kwenye harakati ya kuwaelezea ama kuwafunza kuhusu matibabu au afya ya watoto wao kwa ujumla.

Mhudumu huyu wa afya, ambaye amevalia kitamvua, yuko kwenye harakati ya kupeana chanjo ya Malaria, chanjo hii, anapeana kwa kudunga, mtoto huyu, kwa mkono, akitumia shindano, mtoto huyu akiwa amesimama.

Wanafunzi hawa ambao wamevalia sare ya rangi ya kibichi, wanaosha au wanasafisha mikono yao. Wanafunzi hawa ambao wamevaa kitambaa na wanatumia maji ambayo yenye iko kwa mitungi, wanaosha mikono. Nyuma yao kunaonekana mwalimu na mtoto mmoja au mwanafunzi ambaye amesimama.

Hili ni bomba la kuchotea maji, na kwenye bomba hili, kunaonekana watu wawili, mmoja akiwa ni mwanamke akiwa amesimama, na akiwa kwenye harakati ya kuchota maji, amevalia kitamvua, na mwanamume mmoja akiwa ndani amevalia kitamvua. Kitamvua kwa minajili ya kuzuia kushika magonjwa ambazo zinasambazwa kwa hewa.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana ni mwendeshaji wa baiskeli. Mtu huyu anaonekana akiwa ameketi juu ya mawe na akiungalia mkono wake, baiskeli yake nayo akiwa ameegesha hapo kando juu ya mawe.

Hili ni shamba na katika shamba hili kumepandwa vituinguu na nyanya. Nyanya hizi zimeshikanishwa na vijiti ambavyo husaidia kusimama. Kando yao kuna mimea zingine kama ndizi na kuna pia miti ambazo zimemea.